Watu wengi ambao wanaendelea kuwasiliana na maafisa wamejaa ndani ya huduma katika nchini Kenya wakisuburi huduma mbalimbali. Baadhi wameketi kwenye viti walivyoandaliwa huku wengine wamesimama wakisubiri foleni.

Wachezaji wamefurahia ushindi uwanjani, kwa shangwe, baadhi wamevaa soksi nyekundu wakiimba, moja anazi akifunga mkono, mwenzake mwingine amevaa nyeupe.

Rais wa kenya anatembea sambasamba na jaji mkuu kwatika hafla rasmi, wote wawili wamevaa mavazi ya heshima yanayoendana na hadhi zao, nyuma yao kuna kundi la watu wakifuatilia kwa utaratibu.

Wachezaji wamesimama uwanjani wakiwa katika mduara wakisali kwa pamoja. Vichwa vyao vimeinamishwa kwwa heshima na unyenyekevu tena sanaa. Mikono yao imefungwa au kushikana kama ishara ya mshikamano.

Wasichana wanacheza mpira wa mikono kwa bidii uwanjani. Wanaruka juu wakijaribu kuzuia mashambulizi ya wapinzani. Kila mchezaji anajitahidi kulinda lango lao kwa nguvu.

Watu wameketi kwenye viti wakisubiri huduma katika kituo cha huduma Kenya. Kila mmoja anaonekana mwenye subira akisubiri kuitwa. Mwanamke aliyevaa sare nyeusi anapita karibu na wateja hawa.

Kijana mmoja anawaelezea wenzake jambo muhimu katika kituo cha huduma. Ameinua mkono akisisitiza hoja yake kwao kwa uzito sanaa. Wafanyikazi wengine wanamsikiliza kwa makini huku wakinukuu baadhi ya mambo. Kikao hicho kinafanyika kwa utulivu ndani ya jengo la huduma la wananchi.